Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa anamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Msaidizi wake aliye na nguo ya buluu amesimama karibu naye.

Wataalamu wa afya wanaonekana kumsaidia mngonjwa, mmoja amevaa glovu nyeupe na nguo yenye maandishi. Anatumia kifaa cha matibabu, maskioni mwa mwanamke mzee.

Mwanaume anyeonekana kuwa afisa wa afya, amevaa barakoa, ameshika chombo mkononi mwake, anaonekana kulikagua. Nyuma yake pia kuna bo𝑘𝑠i zilizo na maagizo za rangi nyeupe na samawati.

Watu watatu, wawili kati yao wamevalia fulana zenye usalama zenye rangi ya manjano wamesimama karibu na kifaa kikubwa cha kuchuja maji ambacho kinaonekana kuwa na tabaka kadhaa. Wanaonekana wakishughulikia au kuelezea jinsi kifaa hicho kinavyofanya kazi.